Duka la nguo. Kuna nguo nyingi za rangi tofauti. Zimetundikwa kwenye reki. Viatu na mifuko ya mikono yamepangwa kwenye rafu. Mimea ya ndani inazipa nafasi uhai. Ni duka la kisasa.

Duka la kisasa la nguo za wanaume. Waonyesho mitindo watatu wamevalishwa suti na mashati maridadi. Nguo nyingi, zimetundikwa kwenye rafu nyuma. Taa za mraba zinang'aa kutoka dari. Duka linaonekana nadhifu na limepangwa vizuri. Kuna nguo za kila aina.

Bidhaa nyingi za mitindo. Kuna kofia mbali mbali na vitu vinavyongaa. Mwenyezi wa mitindo amevaa nguo maridadi. Mifuko ya wanawake imepangwa vizuri. Maduka haya yamejaa vitu vya kupendeza. Taa nyingi zinaangazia bidhaa. Mpangilio wake unavutia sana.

Duka la nguo. Mlangoni kuna mabango ya ofa ya sale . Nguo nyingi za watoto na watu wazima zimeonyeshwa ndani. Monyesho mitindo kadhaa yamevalishwa nguo maridadi. Taa nyingi zinang'aa ndani ya duka zikiangaza bidhaa.

Duka la nguo la Levis. Lango la kioo linaonyesha ndani ya duka. Kuna punguzo la hadi 40 kwa bidhaa zilizochaguliwa. Mwonyesha mitindo kadhaa wamevalishwa nguo. Linaonekana nadhifu na limepangwa vizuri. Kuna nguo za kila aina ndani.

Duka la vifaa vya kike. Muonyesho vitindo amevaa kofia na nguo maridadi. Vitu vingi vya dhahabu na fedha vinaonyeshwa vizuri. Kuna mikoba na skafu za rangi mbalimbali. Taa zinang'aa kutoka juu zikizngaza bidhaa.

Duka la kisasa la nguo, rafu zimejaa mashati maridadi. Kuna viatu vingi vimepangea ukutani. Nguzo za mbao zimetenganisha sehemu. Sakafu ina marumaru meusi na meupe. Mwangaza wa taa unaangazia bidhaa. Mpangilio wake unavutia wateja.

Duka la nguo. Nguo nyingi zimewekwa juu. Madirisha makubwa yanaonyesha bidhaa. Kuna ishara inasema, "hakuna kuingia bila barakoa". Taa zinawaka ndani. Sakafu inaonekana safi. Hali ya biashara ni shwari.

Duka la viatu likiwa na viatu vingi vya kiume vilivyopangwa vizuri. Vyeusi na kahawia vimetawala vikiwekwa juu ya masanduku ya rangi ya kahawia. Aina mbalimbali za viatu vya ngozi vinaonekana. Nyuma kuna rafu nyingine zikiwemo. Duka linaonekana kuwa safi na la kisasa.

Duka kubwa la nguo za mitumba limejaa suruali, fulana na nguo zingine. Viatu zimepangwa kwenye rafu ya juu. Kuna ishara inayoonyesha bei ya juu ni shilingi mia tano. Nguo za watoto pia zipo. Duka linaonekana kuwa kubwa. Limejaa bidhaa mbalimbali.

Duka la vifaa vya wanawake. Muonyesha mitindo inaonyesha katikati. Imevalia kofia na miwani. Mikoba na viti imepangwa chini. Rafu zenye bidhaa ziko nyuma. Duka linaonekana la kifahari. Nuru inatokea juu.

Duka ni la nguo la Vivo. Madirisha makubwa ya glasi yanaonyesha mavazi mbalimbali yaliopangwa vizuri mwonyesho mitindo zimevalishwa nguo. Mabango ya get 30% off yanaonekana. Rangi nyekundu na nyeupe zinatawala.

Duka la nguo lenye vibonzo vingi. Wamevalia nguo za rangi tofauti maridadi. Kuna magaoni marefu, mafupi na suruali. Duka limeandikwa classic connections . Nguo hizi zinaonekana mpya. Zimepangwa vizuri kwenye mtindo mwingi. Huu ni mtindo wa kisasa.

Duka kubwa la nguo, nyingi zikining'inia kwenye rafu tofauti zikiwa zimepangwa vizuri. Taa nyingi zinang'aa kutoka dari, zikitoa mwangaza mkali. Sakafu ni safi na laini. Inaonekana maridadi.

Duka la nguo linaonyesha bidhaa mbalimbali. Kuna kofia zilizopangwa ukutani na viatu vingi chini. Vionyehsa mitindo mbili zimesimama zikionyesha nguo. Mahalihapa panaonekana safi na kuna taa nzuri.

Duka la nguo lililo wazi. Kuna nguo nyingi za watoto zimetundikwa kwenye reki. Mwonyeshomitindo ya mtoto imevaa koti la pinki. Nguo za ndani zimetundikwa kwenye bango la kijani. Sakafu ni nyeupe.

Duka la nguo la manix. Nguo nyingi zimepangwa vizuri. Rafu na madawati yanaonekana. Mtu mmoja, yuko dukani. Nuru inatoka darI. Sakafu inaonekana safi. Hii, ni duka la kisasa.

Mbele ya maduka mawili, live hair salon na budget wear the thrift shop . Mbele ya duka la nguo, kuna mwanaume aliyevaa mavazi ya kipekee akiongea na msichana mdogo huku watu wengine wakipita au kusimama.

Wateja wengi wamefurika dukani. Wanachagua nguo tofauti. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna sehemu maalum ya wanaume. Baadhi ya watu wanalipa kwenye counter . Duka linaonekana lina shughuli. Hii ni biashara yenye wateja wengi.

Nguo nyingi zimetundikwa kwenye reki za chuma. Rangi tofauti za fulana na mashati zinaonekana. Mikoba ya shule imepangwa juu. Ni duka la nguo za mitumba au soko.

Duka la nguo linaonyeshwa hapa. nembo ya duka inaonekana wazi. Nguo nyingi zimepangwa vizuri. Muonyesho mitindo inaonyesha mitindo mbalimbali. Kuna tangazo la chini. Sakafu inaonekana safi. Hii ni duka kubwa la rejareja.

Duka la nguo lililojaa bidhaa. Nguo nyingi zenye rangi tofauti zimetundikwa kwenye reki katikati. Kuna rafu ndefu zilizojaa mikoba na vifaa vingine vya mitindo. Rangi ya pinki inatumika kupamba kuta na mapazia.

Duka la nguo linaonyeshwa hapa. Mavazi mengi yamepambwa vizuri. Kuna nguo ndefu maridadi zimevaliwa na mionyesha mitindo. Rafu zimejaa viatu. Mkoba umewekwa juu . Alama ya duka ni La Rosa . Ufunguzi wake ni wa kuvutia.

Duka la nguo na vifaa. Kuna mwonyesha mitindo amevaa nguo nyeupe yenye doa doa nyeusi. Amebeba mkoba mweupe na miwani ya jua. Kuna viatu na mikoba mingine, na vitu vimepangwa vizuri. Kuna bango linaloonyesha punguzo la thelathini asilimia.

Duka la nguo. Mashati mbalimbali yametundikwa kwenye stendi katikati. Rangi tofauti na mitindo ya nguo huonekana wazi. Nyuma kuna rafu zilizojaa vitambaa na nguo zingine. Sakafu ni ya marumaru na taa zinaning'inia juu. Muundo wa ndani unaonekana wa kisasa.

Magari matatu yaliyoegeshwa kwenye nyasi. Lori la Isuzu liko nyuma. Gari dogo jeupe na jeusi limeegeshwa karibu. Miti na vichaka vipo nyuma. Ni eneo la nje. Anga inaonekana angavu. Ni mandhari tulivu.

Chumba cha maonyesho ya magari ya Nissan. Kuna wafanyikazi wawili wamesimama kaunta. Gari jeupe limeegeshwa upande wa kulia. Ukuta una nembo ya kampuni. Dari ina taa nyingi. Sakafu ina rangi nyepesi. Mahali panaonekana hafifu.

Ndani ya gari kuna viti viwili vya kijivu vilivyopigwa chapa vilivyokunjwa nyuma. Viti vya mbele vinaonekana pamoja na usukani. Dirisha la gari ziko wazi. Sakafu ni nyeusi, hakuna watu.

Gari jeuis la kifahari limeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Magurudumu yake ni ya rangi ya shada. Nyuma ya gari kuna majengo na miti. Chini ya picha kuna bei ya kuanzia na ujumbe wa matangazo.

Gari dogo la zamani lenye rangi nyekundu, limegeshwa chini ya mti mkubwa. Majani ya mti yamefunika sehemu ya paa. Gari linaonekana kutumika lina kutu na alama za zamani, limeandikwa Duramax bavuni.

Chumba cha maonyesho ya magari. Magari mengi meusi yamepangwa vizuri. Sakafu ina vigae vyeusi. Taa nyingi zinawaka. Hii inaonyesha biashara ya magari. Gari la kifahari linaweza kununuliwa hapa.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari. Magari mengi ya kifahari yamepangwa hapa. Dawati la mapokezi linaonekana pia. Nuru inatoka juu na madirishani. Sakafu inaonekana safi. Ni duka la kuuzia magari.

Mikono miwili ilibadilishiana funguo za gari. Mkono moja unatoa funguo na mwingine unazipokea. Juu ya meza kuna kibandiko na mfano mdogo wa gari ikionyesha mchakato wa biashara.

Gari la subaru outback. Rangi yake ni kijivu iliyokolea. Magari mengine meusi yameegeshwa nyuma. Majengo yanaonekana kwa umbali. Barabara ni ya vumbi. Ni eneo la maegesho. Gari linaonekana imara. Anga inaonekana safi.

Kuna safu ya magari ya kisasa yaliyopangwa ndani ya karakana. Magari haya yana rangi tofauti; meupe, mekundu na meusi. Kila gari lina neno Mitsubishi mbele. Sakafu ina mistari ya njano na pia kuna bango kubwa linaonekana nyuma.

Watu wawili wako ndani ya chumba cha magari. Mwanamke anaeleza kuhusu gari jeupe, ni gari la kisasa kabisa. Mteja anasikiliza kwa makini. Magari mengine yanaonekana nyuma. Hili ni duka kubwa la magari. Mpangilio wake unavutia.

Basi dogo jeupe, likiwa limeegeshwa usiku. Taa za gari zinawaka. Nyuma, kuna jengo lenye taa za manjano. Barabara inaonekana yenye unyevunyevu. Ni mandhari ya jioni.

Magari mawili meupe yaliyokuwa yameegeshwa. Gari lililopo mbele lina muundo wa kisasa na matairi meusi yenye breki nyekundu. Nyuma yake kuna jengo lenye jina Al Reef lililoandikwa kwa kiarabu na kiingereza likionyesha mandhari ya mjini.

Gari jeusi aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Magurudumu yake yanaonekana mazuri. Majengo yanaonekana nyuma yake. Inaonekana jipya likiwa limeng'aa vizuri. Magari mengine yanaonekana yakiwa yameegeshwa karibu. Jua kali linawaka.

Gari la subaru outback , rangi yake ni kijivu iiyokolea, namba yake ya usajili ni KCQ O52X . Limeegeshwa kwenye lami au changarawe, fensi ya chuma nyeusi inaonekana nyuma. Anga inaonekana blue , ni gari kubwa, linaonekana imara.

Basi dogo jeupe la toyota likiwa limeegeshwa kwenye eneo la kijani kibichi. Magurudumu yamechafuliwa. Nyuma kuna jengo la zamani la mbao na miti. Anga ni kijivu. Gari lina namba ya usajili.

Eneo, la wazi, lenye magari, yaliyowekwa kwenye nyasi. Kuna miti mingi mirefu upande wa kushoto na nyuma. Anga ni buluu na mawingu machache. Kilema cheupe cha hema, kinaonekana kwa umbali mdogo.

Lori kubwa likibeba magari mengi. Magari ya rangi tofauti yamepakizwa juu na chini ya trela. Lori liko barabarani chini ya anga la buluu yenye mawingu. Ni usafiri wa magari, inabeba mizigo mingi.

Gari leusi la Mazda demio, limeegeshwa kwenye nyasi. Magari mengine yanaonekana kutoka nyuma, miti na vichaka ziko pande zote, anga lina mawingu. Hali na hewa linaonekana shwari.

Gari jeusi likiwa limeegeshwa mahali pakavu. Inaonekana ni Honda yenye nembo yake mbele. Namba ya usajili ni KCS one three three E.Gari linaonekana nzuri likiwa na vioo vinavyong'aa. Anga linaonekana wazi jua kali. Imesimama kwenye maegesho.

Gari dogo la zamani la rangi ya bluu. Linaonekana kuwa limechomeka sana. Limeegeshwa karibu na ukuta wa matofali. Lina namba ya Usajili KAA557y. Bomba la maji la kijani linaonekana chini.

Ni ndani ya gari. Viti vyote vimefunikwa kwa kitambaa cheusi. Sehemu ya dashbodi, ina mapambo ya mbao yenye rangi ya kahawia. Mlango wa dereva uko wazi, ukionyesha ndani. Gari linaonekana safi na limepangwa vizuri. Nuru inatoka nje kupitia madirisha.

Gari jeupe la Subaru Forester limeegeshwa nje. Lina namba ya usajili ya Kenya KCE 982P. Rangi yake ni nyeupe na magurudumu yake yana muundo wa fedha na nyeusi. Nyuma kuna uzio wa chuma. Anga ni bluu na jua kali.

Watu wawili wamesimama nyuma ya dawati. Mwanamke ana tabasamu, la upole. Mwanaume, amevaa suti nadhifu. Nyuma yao kuna gari. Chumba kina madirisha makubwa. Mazingira yanaonekana ya kisasa. Wako tayari kutoa huduma.

Gari jeupe la Suzuki Alton limeegeshwa barabarani. Namba ya usajili ni KDH 990J.Miti na majani inazunguka eneo. Anga inaonekana wazi. Gari hili ni ndogo. Hali ya hewa pia ni nzuri.

Gari la kisasa limesimama. Rangi yake ya kijivu na bluu. Imeegeshwa kwenye nyasi ndefu. Miti mirefu imezunguka eneo. Kuna magari mengine nyuma. Anga linaonekana safi. Mtu mmoja anatembea mbali kwenye mandhari ya nje.

Soko la wazi lenye bidhaa mingi na watu mbalimbali. Wanawake kadhaa wamekaa wakiuza mboga za majani na vitu vingine. Jua kali linaangaza kutoka upande wa kulia, kuna paa zilizotengenezwa kwa turubai na mabati juu ya vichwa vya watu. Mtoto mdogo ameketi chini upande wa kushoto.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi. Sehemu ya mbele ina vibanda vya matunda na mboga. Watu wanatembea na kufanya manunuzi. Upande wa kulia kuna vibanda vinavyouza sana za kiafrika na bidhaa za utamaduni. Gorofa ya juu ina maduka mengine ya nguo na bidhaa mbalimbali. Mazingira ni yenye kelele na biashara.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi. Mamia ya miavuli yenye rangi mbalimbali yametandazwa kulinda bidhaa na wauzaji. Watu wengi wanatembea katikati wakifanya ununuzi. Matunda na mboga nyingi zimepangwa chini. Majengo yanaonekana kando ya soko.

Rundo kubwa la mboga na matunda mbalimbali. Kuna nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu na ndimu za kijani. Vikapu viwili vya bluu vilivyojaa mbaazi pia vipo. Kila kitu kimepangwa vizuri.

Soko la matunda lenye wachuuzi wawili wanawake. Mwanamke mmoja amevaa barakoa nyeusi akipanga matunda. Mwingine amevaa gauni la mistari nyekundu na myeupe akichagua matunda. Matunda mengi yamepangwa vizuri.

Soko la mboga, bidhaa nyingi zimepangwa vizuri. Kuna vitunguu, ndizi nyanya na matango. Kila kitu kinaonekana safi, rangi ya kijani na nyekundu zinajitokeza hii inaonyesha uwingi wa mazao. Wakulima wameleta bihaa zao.

Soko la mazao ambapo wafanyibiashara wengi wamepanga bidhaa zao chini. Kuna vitunguu, viazi tamu na mboga nyingine nyingi. Malori yameegeshwa karibu baadhi yakiwa yamefunikwa tarubai ya kijani. Watu wanatembea na kununua bidhaa. Hali inaashiria biashara kubwa ya nje.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi, upande wa kushoto na kulia kuna vibanda vinavyouza nguo za kiafrika, vitu, viatu na sanaa. Rangi mbalimbali na mapambo zinavutia macho. Watu wanatembea katikati ya njia wakitazama bidhaa, baadhi ya nguo zimetundikwa juu.

Ni duka la nyama, nyama mbichi imepangwa vizuri ikingoja kuuzwa, juu yake kuna vipande vingine vimetundika. Mtu pia anaonekana nyuma akionekana kuwa yeye ndo muuzaji.

Duka la sanaa na zawadi. Shanga za rangi mbalimbali zimetundikwa ukutani. Sanamu nyingi za wanyama na watu zimepangwa kwenye meza. Mwanaume anaonekana akitembea katikati. Ni mahali penye vitu vingi vya kitamaduni.

Eneo la kuuza bidhaa. Sanamu kubwa ya mwanamke ameketi katikati. Kuna sanamu nyingi zilizochongwa kwa mbao zimetundikwa na kupangwa kwenye rafu. Rangi nyeusi ya kahawia zimetawala. Ni duka la zawadi au sanaa.

Soko kubwa la ndani. Dari yake ni refu yenye madirisha marefu. Maduka mengi yamewekwa chini yakiuza bidhaa mbalimbali. Kuna nguo zimenyonywa na picha za sanaa. Watu wachache wanaonekana ndani. Nafasi hii inaonekana wazi, yenye mwanga mzuri. Inavutia sana.

Soko la ndani. Labda usiku au pahali penye mwanga hafifu kukiwa na meza zilizopangishwa matunda kama vile ndimu, ndizi, machungwa na maembe. Upande wa kulia kuna kibanda cha rangi ya buluu. Sehemu ya chini ya ardhi inaonekana kuwa na vumbi.

Soko la bidhaa za sanaa. Shanga nyingi za rangi mbalimbali, zimepangwa kwenye rafu ndefu. Mifuko mingi iliyotengenezwa kwa mikono imetundikwa. Paa imetengenezwa kwa mbao na mabati. Njia katikati ni finyu, ikionyesha nafasi ndogo. Bidhaa zote ni za kitamaduni, inavutia sana.

Meza iliyojaa samaki waliopikwa na kukaushwa. Samaki hawa ni wa aina tofauti. Wamepangwa juu ya meza. Chombo chenye mafuta kinaonekana nyuma. Watu wawili pia wanaonekana wakiwa wamesimama nyuma ya meza.

Soko la wazi la mboga. Ndizi nyingi zimening'inia juu. Chini viazi, karoti, nyanya, mahindi, na mboga zingine zimepangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao. Mtu mmoja, anaonekana akitembea kushoto. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Soko lenye watu wengi sana. Wamekusanyika wakifanya biashara mbali mbali wengine wakiwa wameketi chini na wengine wamesimama. Bidhaa pia zimepangwa chini. Jua linaonekana kuchomoza likionyesha mwanzo wa siku mpya.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi. Kuna rundo la nyanya nyekundu na pilipili za kijani, karoti na mboga nyingine pia zinaonekana. Mwanamke amevaa hijabu nyeupe anauza. Nguo za rangi mbalimbali zimetundikwa juu.

Wachinjaji watano ndani ya bucha, nyama kubwa imetundikwa juu, meza ndefu imepangwa mbele. Kuna picha kadhaa ukutani ikiwemo ya rais. Chupa za maji zimepakiwa kwenye friji.

Soko la matunda na mboga, kuna rundo la nyanya nyekundu, maembe mabichi na machungwa. Waawake wamekaa chini wakiuza bidhaa zao. Kuna ndoo ya kijani na viti vya mbao. Soko linaonekana na shuguli nyingi wateja wengi wakiendelea kufanya shuguli zao.

Duka la vitu vya sanaa. Kuna sanamu nyingi za wanyama, zikiwemo tembo, twiga, na punda milia. Zote zimetengenezwa kwa mbao au mawe. Shanga na vikuku pia vimepangwa. Vitu vyote vimetawanyika ardhini. N mahali pazuri kupata zawadi za kitamaduni.

Soko la mboga na matunda. Ndizi zimetundikwa juu. Nyanya zimepangwa vizuri. Kuna karoti, mahindi na viazi, bidhaa zote zinaonekana safi, watu waapita hapa. Hii ni sehemu yenye shughuli nyingi.

Nyumba kubwa yenye ghorofa moja linaonekana likiwa na ua refu wa matofali na nyaya za umeme juu yake. Pia, kuna miti na barabara ni ya vumbi mbele yake.

Jengo jipya la kisasa likiwa bado linaendelea kujengwa. Limepakwa rangi nyeupe na kijivu likiwa na roshani zenye vioo vya bluu. Udongo na vioo vya ujenzi vimetawanyika karibu naye .Anga ni bluu na linaonekana wazi. Watu wachache wanaonekana wakifanya kazi huko.

Jengo refu likiwa na rangi ya kahawia na mistari ya blue, paa lake linaonekana kuwa la bati pembeni yake kuna ukuta mrefu wa mabati yaliokunjwa. Anga ni blue na lina mawingu meupe yaliyotawanyika, sehemu ya udongo kavu linaonekana kulia. Hali inaonekana shwari.

Jengo refu lenye ukuta za rangi ya kahawia na mistari ya buluu. Upande mmoja kunaonekana kuwa pamejengwa kwa mabati yenye rangi tofauti. Nyasi kavu zimeonekana upande wa kulia. Anga lina mawingu meupe. Linawakilisha mazingira ya mjini yenye majengo na maeneo yasiyolimwa.

Nyumba kadhaa zenye mtindo tofauti zimezungukwa na ukuta wa mawe na nyum yake kuna mashamba makavu. Juu la paa la nyumba moja kuna paneli za jua. Anga ina mawingu mepesi ikionyesha siku yenye jua.

Majengo kadhaa yenye urefu tofauti. Jengo moja limepakwa rangi ya kijani kibichi na lina madirisha mengi. Mawingu yapo angani na kuna miti michache. Miundo ya mabomba na nguzo za umeme zinaonekana wazi.

Jengo refu la ghorofa. Lina rangi ya manjano na nyeupe. Madirisha mengi meusi yanaonekana. Roshani zimetengenezwa kwa chuma. Anga ni bluu. Ni jengo la makazi au ofisi.

Jengo refu la kisasa, lina ghorofa nyingi zenye madirisha makubwa. Juu yake limeandikwa NorthRige Heights. Anga linaonekana wazi, lina rangi ya buluu. Nyasi za kijani zinaonekana pembeni, Jengo hili linaonekana jipya kabisa.

Nyumba nzuri ya matofali. Paa lake lina rangi nyekundu. Nyasi nyingi za kijani kibichi zimezunguka nyumba. Njia ya matofali inaelekea mlangoni. Dirisha kubwa yana pazia. Miti michache inaonekana nyuma. Anga ni buluu likiwa na mawingu meupe.

Jengo la ghorofa nyingi ambalo bado linajengwa. Lina rangi ya kijivu na madirisha meusi. Kuta za matofali zimejengwa mbele ya jengo. Nyuma ya ukuta, kuna paa za nyumba zingine zikionekana. Ardhi ya mbele haina kitu ikiwa ni nyasi kavu. Anga ni ya bluu safi ikionyesha hali nzuri ya hewa.

Nyumba ya kisasa iliyojengwa kwa matofali ikiwa na paa la bati na madirisha makubwa. Eneo la mbele la nyumba imefunikwa na changarawe na kuna ukuta wa matofali upande wa kushoto. Anga ina mawingu meupe na buluu.

Jengo refu la gorofa nyingi limejengwa kwa mawe na lina madirisha ya bluu, juu yake kuna matangi ya maji meusi, miti ya kijani yamezunguka jengo. Kun waya nyingi ya umeme zimepita angani, jua limewaka anga ni wazi inaonekana ni jengo la makazi.

Majengo mawili ya ghorofa chini ya anga safi ya blue . Yana rosheni nyingi. Miti mirefu inaonekana mbele. Nguzo za umeme na nyaya zinavuka picha. Ni eneo la kisasa la mji.

Chumba kikubwa cha kisasa. Sakafu na mbao inang'aa. Ukuta mmoja una kabati kubwa nyeupe na nyeusi. Milango mikubwa ya kioo inaelekea bustani ya kijani kibichi. Nuru ya asili inaingia ndani. Chumba kinaonekana wazi na kimekamilika. Ni nyumba nzuri.

Jengo la ghorofa lenye bango la to let juu. Bango linaorodhesha nafasi za ofisi, vyumba vya kulala na vyumba vya tudio .Namba za simu za mawasiliano pia zinaonekana wazi. Pande wa jengo kuna bango refu la Omega Mabati. Anga lina mawingu meupe. Jengo hili ni Three unit Complex.

Jengo refu lenye paa la nyasi. Upande wake kuna madirisha ya mbao yaliyopangwa kwa usawa. Sehemu nyingine ya jengo inaonekana kufunikwa kwa bati. Anga ni bluu isiyokuwa na mawingu. Hakuna watu ambao wanaonekana karibu.

Jengo refu la gorofa nyingi likiwa limepakwa rangi nyekundu na kijivu, juu yake kuna bati limeandikwa regina plaza . Mbele ya jengo kuna uzio wa chuma na rundo la mbao zilizokatwa. Anga ni bluu na lina mawingu meupe.

Jumba kubwa la kifahari lenye bwawa la kuogelea. Lina maji safi ya buluu. Kando ya bwawa kuna eneo la kukaa lenye viti vya kupumzuka na mwavuli. Jumba lina paa la kahawia na kuta za rangi ya manjano. Miti na mimea ya kijani kibichi inazunguka eneo hilo likiongeza uzuri.

Jengo kubwa la biashara au makazi likiwa na rangi ya kijani kibiji na beji, juu ya jengo hilo kuna bango lenye maandishi to let mbele ya jengo kuna eneo lisilo na lami. Makontena machache ya usafirishaji na magari yaliyokuwa yameegeshwa.

Majengo mawili makuu. Jengo la kushoto lina rangi la njano na lile la kulia halijakamilika kabisa. Anga ni buluu likiwa na mawingu meupe machache. Kuna ishara ya to let juu ya jengo moja. Barabara chini inaonekana kuwa na shughuli kidogo. Hali ya hewa inaonekana safi na yenye jua.

Majengo kadhaa chini ya anga ya buluu, jengo moja ni jipya lina ghorofa mingi, lina rangi ya kahawia na zambarau, jingine linaonekana halijamalizika. Kuna vibanda vya mbao vilivyojaa kuni mbele. Barabara pana iko karibu.

Jengo refu labda jumba la ghorof au hoteli, dari ina paa la kioo linaloruhusu mwanga kuingia, kuta zina rangi ya kahawia iliyokolea. Madirisha yenye vyuma vyeusi vinaonekana, ngazi ya chuma zimeonekana chini.

Jengo refu la ghorofa. Lina roshani nyingi zenye vizio vya chuma. Kuta za jengo ni la rangi ya kijivujivu na kahawia. Madirisha yanaonekana wazi. Kuna nguo zimetundikwa kwenye baadhi ya roshani.

Nyumba ya kisasa lenye ghorofa mbili likiwa na madirisha makubwa na roshani yenye kioo. Nyumba hii imezungukwa na ukuta wa matofali wenye waya juu yake.

Nyumba za kisasa. Majengo mengi meupe yamepangwa kwa safu. Kuna bustani nzuri iliyo na mimea na miti ya kijani kibichi. Uzio mweusi wenye mapambo ya kipekee unaonekana. Dari zilizofunikwa zinatoa vivuli.

Bango la kuuza mali. Bango lina rangi ya kijani na nyekundu. Limeandikwa For Sale na Prime Property . Pia, lina majina ya watu wa kuwasiliana nao na namba zao za simu. Limewekwa karibu na barabara.

Chumba cha nguo chenye rafu nyingi, sakafu imetengenezwa kwa mbao ngumu. Dirisha moja refu linaonekana mwisho mwa chumba. Milango miwili imefungua pembeni, chumba hiki kinaonekana safi kimepangwa vizuri na kinavutia.

Majengo kadhaa yenye ujenzi tofauti. Jengo moja lina paa la matofali mekundu na kuta za saruji. Jingine limepakwa rangi ya njano. Waya za umeme zimepita juu ya anga ya bluu safi. Chini kuna bango kubwa la duka ya samani. Hali inaonekana shwari.

Jengo jipya lililo na milango mitatu mikubwa ya chuma. Milango ina muundo wa mraba. Barabara iliyo mbele yake ina lami mpya ikiwa na changarawe ndogo. Upande wa kushoto kuna rundo la mbao zilizokatwa.

Bango jeupe na ukingo mwekundu likiorodhesha sakafu za jengo la Kose Heights. Kila ghorofa ina orodha ya ofisi zake. Kuanzia ghorofa ya chini hadi ya saba. Neno Chelanga Chambers linaonekana pia. Ni orodha ya vyumba muhimu.

Nyumba za kisasa zilizopangwa kwa safu. Zina paa za ghorofa na kuta za rangi ya udongo. Njia ya lami imelala mbele. Miti ya mitende imepandwa kando ya njia. Ni eneo la makazi.

Duka la bidhaa mbalimbali, rafu zimejaa sabuni na vitu vingine. Baadhi ya bidhaa zina matangazo. Bei zimeandikwa wazi. Sakafu inaonekana safi. Hali ya biashara inaendelea vizuri. Watu wanaweza kufanya manunuzi hapa.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali. Kuna baiskeli ndogo za watoto, viti vya plastiki vikiwa vimepangwa na rafu zenye bidhaa zingine nyuma. Sakafu ina marumaru inayong'aa na taa nyingi zimewashwa juu zikimulika nafasi yote. Mtu mmoja anaonekana mbali akihudumia eneo hilo.

Ndani ya duka la rejareja. Kuna friji iliyojaa bidhaa za barafu mbele. Nyuma yake rafu zimejaa vinywaji baridi kama soda. Upande wa kulia kuna stendi yenye maneno promo na bidhaa zilizopangwa vizuri. Bango la Redbull linaonekana katikati. Duka linaonekana kuwa limejaa bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya duka kubwa vyakula vingi vimepangwa vizuri kwenye rafu za kioo. Mikate, keki na vitu vingine vitamu vinaonekana. Watu wawili wamesimama mbele ya rafu, wakichagua bidhaa. Taa nyingi zikiwa zinang’aa zikiangaza vyakula. Eneo linaonekana safi na nadhifu.

Duka kubwa yenye rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vyakula na vinywaji. Mwanamke mmoja anasukuma toroli lililojaa vitu. Mwingine anaonekana akichagua bidhaa kutoka rafu ya chini. Taa zinang'aa kutoka dari zikiangaza bidhaa zote.

Ni rafu nyingiz za vyombo za plastiki dukani. Wateja wawili wanachagua bidhaa. Kuna troli karibu nao, rangi mbalimbali za vyombo zinaonekana wazi. Ni mandhari ya kawaida ya ununuzi.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa manukato na dawa za kunyunyuzia. Mwanaume mmoja anasukuma toroli lenye vitu vilivyonunuliwa. Sakafu ni nyeupe na safi.

Duka kubwa la kisasa la fresh market . Migahawa ya rafu za bidhaa zinaonekana. Kuna chupa nyingi za vinywaji baridi zilizopangwa kwenye fridge . Mti wa mitende wa bandia ipo katikati. Ni mahali pazuri pa ununuzi. Inapendeza sana.

Rafu ndefu, zilizojazwa chupa za sabuni na bidhaa za kusafisha. Chupa hizo zina rangi nyingi tofauti kutoka nyeupe, buluu hadi njano. Zimepangwa kwa safu zikionyesha bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Hali inaashiria duka kubwa au maduka ya jumla.

Sehemu ya soko kubwa. Matunda na mboga nyingi zimepangwa vizuri. Matikiti maji mengi yameonyeshwa mbele baadhi yakiwa yamekatwa. Mboga za majani zimepangwa kwa utaratibu. Rafu zimejaa bidhaa tofauti. Taa nyingi zinang'aa zikiangaza eneo hii. Ni sehemu muhimu ya chakula.

Duka kubwa la kisasa, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbali mbali, ikiwepo sabuni na vinywaji. Majina clean shelf fresh market yanaonekana kwenye nguzo. Njia ni safi, ni mahali pazuri sana pa ununuzi, inapendeza sana.

Duka kubwa la matunda na mboga, mengi yamepangwa vizuri kwenye masanduku ya mbao. Kuna maapolo, mananasi, parachichi na tikiti maji. Mboga ya kijani zinaonekana nyuma. Nafasi inaonekana safi na imejaa bidhaa. Mwanga unatosha ndani.

Duka la kisasa la vyakula. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu na katika vibanda vya glasi. Sehemu ya matunda na mboga vinaonekana pale upande wa kulia. Taa za juu zinatoa mwangaza mzuri na wa kutosha.

Ni duka kubwa la rejareja. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Sakafu pia ina vigae vyeupe vilivyo safi. Wateja wanatembea ndani. Nuru inatoka juu. Hali ya biashara inaonekana tulivu.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa na stendi kubwa iliyojaa taa za solar na matumizi ya nje. Nyuma yake kuna bidhaa nyingine za bustani na nyumbani zilizopangwa kwenye rafu. Pia kuna bango linaloonekana juu ya rafu ikionyesha bei ya bidhaa.

Duka kubwa la Carrefour. Kuna mabango makubwa yenye maandishi Welcome to Carrefour na deals kibao zimetundikwa juu. Njia ndefu za bidhaa zinaonekana zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya njia. Kuna sehemu ya M-pesa Agent upande wa kulia. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa ya ku...

Duka la nafaka na karanga. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye vyombo virefu vya wazi. Kila chombo kina bei yake. Ishara kubwa inasomeka Nuts & Cereals. Rafu nyeusi inaonekana juu. Mimea michache imewekwa hapo. Dari ina mbao.

Duka kubwa la bidhaa. Vinywaji vingi vimepangwa chini, zikiwemo juisi na soda. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo maziwa na vinywaji vingine. Taa zinang'aa kutoka juu. Sakafu inaonekana safi. Ni mahali pazuri pa ununuzi wa bidhaa nyingi za kila siku.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa. Rafu ndefu zimejaa vifurushi mbalimbali. Sakafu ina muundo wa vigae. Watu wachache wanatembea kwenye maduka. Taa ndefu za mistari zinatoa mwangaza kutoka dari nyeupe. Kuna watu wanaoskuma toroli. Eneo linaonekana wazi.

Duka kubwa la bidhaa mikate na vyakula vingine vimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Sehemu ya vileo, simu na huduma za simu zinaonekana kwa mbali. Taa nyingi zimewekwa juu ya dari zikiangazia bidhaa zote. Wateja na wafanyikazi wachache wanaonekana ndani.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa. Tani nyingi za parachichi na matikiti zimepangwa vizuri kwenye vibanda vyeusi. Mabango ya bei na matoleo maalum yanaonekana juu. Njia za duka zimejaa bidhaa nyingine. Magari ya kubebea bidhaa yanaonekana mbele.